Wanawake wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya kiafrika hasa jamii ya kimasai, yenye rangi mbalimbali za kupendeza mmoja wao akiwa ameketi na kuwafundisha jinsi ya kushona mavazi hayo.

Mazingira tulivu na yenye mandhari safi, karibu na majengo ya shule, yakizungukwa na miti na maua ya kijani, ikiakisi mazingira rafiki kwa mwanafunzi katika ngazi ya elimu ya msingi, ambapo mazingira ya kujifunzia yaliyo salama na yenye utulivu, huchangia kukuza maarifa, nidhamu na ustawi wa mtoto kiakili na kihisia.

Chumba chenye madirisha makubwa ya kupitisha mwanga na hewa kilicho na ubao mweupe wa kisasa, chenye mpangilio mzuri wa viti vya bluu pamoja na meza zenye kompyuta juu, chumba hiki ni maabara kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo na kuongeza ujuzi.

Wanafunzi wakiwa darasani wakimsikiliza mhadhiri, wakiketi kwenye madawati kwa utulivu, ikiaksi mazingira ya kusomea katika vyuo vikuu na vyuo vya kati, ambako maarifa hujengwa kupitia mijadala ya kitaaluma, na ufundishaji wa ana kwa ana.